Mtoto akiwa ameketi mbele ya kompyuta akiwa akionekana kuwa anashiriki katika darasa la mtandaoni. Amevaa vipokea sauti vya buluu huku anaonekana akiandika au akichora kitu fulani katika kitabu chake. Kwenye skrini kuna mwalimu mwanamke anaonekana akieleza kitu fulani kwenye ubao.

Msichana mdogo ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo. Amevaa vipokea sauti vya rangi ya pinki na shati la rangi ya kahawia lenye nukta za bluu. Anaonekana akizungumza na mtu fulani kupitia kompyuta labda akiwa kwenye simu ya video kwa kuwa mikono yake imeinuka kana kwamba anaeleza kitu fulani.

Simu mahiri iliyoshikiliwa kwa mkono ikionyesha nembo kwenye skrini yake, kuna skrini nyingine ya kifaa kikubwa zaidi labda kompyuta pia ikionyesha kitu kinachohusiana na elimu au mafunzo, Hii ni mmoja wapo wa mfumo wa elimu wa kisasa wa kutumia mtandao.

Mwanafunzi ameweza kuvaa vipokea sauti maskioni akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Anaonekana akiandika na kuchukua maelezo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu ambaye fundisha somo. Inaonekana kama darasa la mtandaoni au kozi ya masafa marefu.

Kundi ya wanaume watano wamekusanyika karibu na meza yenye kompyuta mpakato na vitu vingine. Wako ndani ya ofisi chenye mwanga mzuri. Wanaonekana wakiwasiliana wakifanya kazi pamoja wakiwa wameketi chini.

Hii ni skrini ya programu ya mtandao yenye mandhari ya kujifunza kwa njia ya kielekitroniki, kuna mwanamke anayegusa kidirisha ya ikoni kuashiria wazo, watu, saa na ikoni ya akili bandia pia kuna takrimu za mtumiaji zinazoonyesha jumla ya kazi zilizowasilishwa.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa daktari au muuguzi ameketi kwenye meza na kompyuta mpakato. Anaandika kwenye daftari au karatasi akitumia mkono mwingine kushika simu. Chumba hiki ni ofisi au kituo cha matibabu. Kuna rafu ukutani na vitu vya ofisi mezani.

Mwanaume ameketi mbele ya kompyuta anaonekana amevaa shati ya buluu. Anashikilia karatasi mikononi mwake na anaangalia skrini ya kompyuta. Kwenye skrini kuna mkutano wa video unaoendelea na watu kadhaa wenye madirisha tofauti kwenye mtandao. Huu ni mfumo wa kisasa wa mawasiliano baina ya watu wengi.

Kompyuta ikiwa imewekwa juu ya meza iliyojazwa na vipande vya plastiki vya rangi mbalimbali vinavyofanana na vibonye vya kufundishia. Kwenye skrini kuna programu ya kielimu au ya michezo ya watoto yenye picha za vitabu upinde wa mvua na alama za idimu.

Wafanyakazi waonekana wakichapa kazi kwenye ofisi huku wakitazama kompyuta kwa makini. Vilevile mmoja wa wafanyikazi anaonekana akitumia kompyuta kwa kubonyeza kibodi. Wachapakazi wanaonekana kutafta suluhisho la jambo fulani kazini.

Ukumbi mkubwa ulio wazi na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Viti vingi vina rangi ya bluu na kijivu. Kuna meza ndefu yenye viti vingi vya rangi nyeusi. Hii ni ukumbi wa mikutano, mihadhara au darasa ya chuo kikuu. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa mrefu na taa nyingi zimening'inia.

Ukumbi yenye viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti wengi wao wakiwa wamevaa nguo za zambarau. Kuna baadhi ya watu waliovaa nguo za rangi nyingine kama mashati meupe na suruali za giza. Hii inaonekana kuwa mkutano au darasa la chuo kikuu.

Chumba hiki kina vitanda viwili. Kitanda cha kushoto kina kitanda kimoja cha kawaida cha fremu ya chuma na rangi nyeusi. Cha kulia kina ghorofa chenye fremu ya mbao na godoro ya kahawia na nguo za kulalia za rangi ya zambarau.

Jengo la ghorofa ambalo linaonekana kuwa hosteli au vyumba vya kukodisha. Kuna barabara za kutembea vinazo zunguka ndani ya jengo hilo zikiwa na ngazi zinazo unganisha jumba. Rangi zilizo tumika kwa jumba ni machungwa na bluu, chini kuna nafasi wazi na vitu vinaonekana vimetunzwa hapo.

Chumba cha vitanda viwili vya ghorofa. Kila kitanda cha ghorofa kina magodoro na shuka. Chumba kinaonekana kuwa cha kawaida na kina mlango upande wa nyuma. Juu ya picha kuna anwani ya tovuti na kuna chaguo la rekodi. Hii inaonekana kama kuwa ni bweni ya wanafunzi au chumba cha kupumzika.

Jengo ndogo yenye rangi ya samati na nyekundu. Mbele ya jengo kuna ngazi zinazoelekea kwenye mlango mkuu wa upande wa kushoto kuna ua wenye mimea wa mapambo. Pia kuna meza ndani ya jengo ikionekana kuwa na matumizi ya ofisi au huduma kwa umma.

Kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao. Kuna godoro na shuka yenye muundo wa maua na rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, manjano na kahawia. Pia kuna mto uliowekwa vizuri. Kitanda cha chini kimepangwa tayari kwa kulala.

Hapa ni chumba cha kulala chenye kitanda kilichofunikwa na neti ya kuzuiia mbu sanasana. Kitanda kina shuka la kijani kibichi. Upande wa kulia kuna kabati la mbao lenye kioo. Rangi ya ukuta inaonekana kuwa manjano. Chumba kinaonekana kuwa safi ambayo kinapendeza.

Chumba hiki kina vitanda viwili. Kila kitanda kina shuka la kijani kibichi na chandarua cheupe kilichoning'inia juu yake. Kuna kabati ndefu nyeupe kushoto wa chumba na dirasha lenye pazia nyeupe upande wa kulia. Kuta nazo zinaonekana kuwa nyeupe na pia kuna taa ndefu.

Bweni la shule ama hosteli ya wanafunzi. Kuna vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mistari kila kimoja kikiwa na magodoro, blanketi na vifaa binafsi vya wanafunzi kama ndoo, masanduku na mizigo mingine. Sakafu ni la saruji huku lina madirisha kubwa kuruhusu mwangaza kuingia.

Chumba cha kulalia chenye vitanda viwili vya orofa na kitanda kimoja cha kawaida vyote vikiwa na fremu za mbao na magodoro ya buluu. Kuna mapazia meupe kwenye dirisha, chumba chenyewe kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri.

Huu ni ukumbi wa kisasa wa mkutano au maonyesho. Viti vyote ni vya rangi nyekundu na vimepangwa kwa mistari ya kawaida inayoelekea jukwaa mbele. Kuna sehemu juu yenye ina viti kuonyesha ni ukumbi wa ghorofa mbili. Sehemu hii hutumika kwa hafla kama vile sinema, maonyesho mkutano na kadhalika.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wengi wao wakiwa wanawake. Kuna mwanamke mmoja amevaa jezi ya buluu akidriboli mpira huku mwingine na jezi ya njano akimkimbilia. Kuna wachezaji ambao wamevaa jezi tofauti kama nyekundu, njano na buluu wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama.

Hili ni bweni ya shule na dhaa ya wasichana yenye vitanda viwili viwili vilivyopangwa. Vitanda vina ya magodoro la shuka za rangi ya kijani kibluu na mito yenye mifumo ya rangi sawa. Mandhari ya bweni hilo inaonyesha hali ya usafi katika shule ile na pia nidhamu ya wanafunzi.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wanatembea kwenye mstari ndani ya jengo. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali na za kitamanduni. Mwanamke aliye katikati mbele amevaa sketi ya machungwa na kitambaa chenye rangi ya buluu akitabasamu kuelekea kwenye kamera.

Hii ni kundi ya wanafunzi wengi wao wakiwa wasichana ndani ya ukumbi ya maombi au darasani. Wamevalia sare za shule ambazo ni sweta za kijani na sketi au suruali za miraba. Wanafunzi wengi wameinamisha vichwa vyao na wamefunga macho kuashiria kuwa wanaomba.

Mbinu za programu ya simu inayoweza kutumika kujifunza lugha ya ishara. Kuna mwanamke mzima na msichana mdogo wakifanya ishara za mkono. Msichana anaonekana anajibu au anaiga ishara zinazofanywa na mwanamke. Kwa jumla, hii ni programu inayolenga kufundisha watu kujifunza lugha ya ishara nchini Kenya.

Kijana ameketi kwenye kiti akiwa anaangalia kompyuta ya mpakato iliyowekwa mezani mbele yake. Kijana huyo amevaa sare ya manjano na anaonekana kuwa anakula tunda. Amegeuka upande wa kompyuta huku akiwa na miguu juu ya kiti kingine.

Mtoto wa umri mdogo anaonekana akitumia mikono yake kusoma kitabu kilichoandikwa kwa maandishi tofauti. Mtoto amevaa fulana yenye milia nyeupe na nyekundu. Mikono yake iko juu ya ukurasa wa kitabu. Sehemu ya juu ya kichwa inaonekana vibaya lakini amekaa kwenye dawati.

Kijana amevaa sweta ya rangi ya machungwa na ameketi kwenye kochi. Anatumia kompyuta mpakato huku akiwa makini kuangalia skrini. Pembeni ya kompyuta kuna kitabu iliyofunguliwa. Nyuma yake kuna rafu yenye vitabu vingi na mimea ya kijani ikionekana ndani ya chumba kuonyesha mazingira ya kujifunza.

Mwalimu wa kike anawafundisha watoto wawili mvulana na msichana wakiwa mezani. Mvulana anaonekana kutumia kiti cha magurudumu akionyesha anaweza kuwa na mahitaji maalum. Msichana anatabasamu akionekana kuwa na furaha ya somo . Manthari haya ni moja ya darasa ya shule.